Hili ni duka kubwa la kujihudumia la LC Waikiki ambalo linajihusisha na uuzaji wa manguo za watoto na watu wazima, wanaume na wanawake. Pia linauza begi na mishipi. Linapeana mikataba ya toleo la punguzo la asilimia hamsini, arobaini na thelathini.

Izi ni shanga ambazo ni aina ya mapambo, zinatengenezwa na watu kwa kutumia mikono yao, zinavaliwa kwenye kichwa, shingo, mikono, kiuno na miguu.